Watu waki tembea nje ya eneo la benki ya ushirikiano ambayo hutumika kuhifadhi na kutoa pesa, mahali hapa ni salama zaidi kwa utunzaji wa hazina na hela zetu.

Eneo la nje ya benki ya usawa ikiwa na mabango mbalimbali yanayotangaza huduma kuwavutia wateja juu ya uwekezaji katika kampuni, hio husaidia kuhifadhi pesa zetu kwa usalama.

Watu mbalimbali wenye rika tofauti wakike kwa wakiume wakisikilizwa na muhudumu. Chupa za pombe zikiwa juu ya meza, wakitabasamu na kufurahia uwepo wa mwanamke yule ili kuwahudumia.

Watu wa jinsia tofauti wa kike kwa kiume wakiburudika kwa kucheza, huku wakipata vinyweo mbalimbali ambavyo ni pombe na juisi au soda mbalimbali ndani ya eneo la baa.

Magari matatu yenye rangi nyeupe na nyeusi kutoka katika kampuni ya Toyota, iliyoegeshwa tayari kwaajili ya mauzo kwa wa tumiaji na wateja wanaoitaji, vyombo hivi vya usafili, husaidia katika usafilishaji wa binadamu na mizigo mbalimbali.

Gari dogo lenye rangi nyeupe kutoka kampuni ya Toyota, lililoengeshwa pembezoni mwa kontena la mizigo tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja watakaohitaji. Vyombo hivi vya usafiri hurahisisha safari na mizigo inayotolewa eneo moja kwenda nyingine.

Mwanaume mmoja aliyesimama pembezoni mwa magari yaliyoegeshwa, kutoka kampuni ya "HYUNDAI" tayari kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Vyombo vya usafiri ni muhimu kusafirisha abiria na mizigo yao.

Magari yaliyopo katika egesho yenye rangi nyeupe tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja watakaohitaji. Vyombo vya usafiri husaidia usafirishaji wa mizigo na abiria kutoka eneo Moja kwenda sehemu nyingine.

Magari mengi madogo aina ya toyota yaliyowekwa nje katika maegesho tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja watakaohitaji, vyombo hivi vya usafiri hutusaidia katika usafirishaji wa bidhaa na binadamu kutoka eneo moja kwenye eneo jingine.

Magari madogo kutoka kampuni ya "KIA" yaliyoegeshwa sehemu maalumu, tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja wanaohitaji. Vyombo hivi vya usafiri hurahisisha maisha kwa usafirishaji wa bidhaa na binadamu, kutoka eneo moja kwenda lingine.

Wateja mbalimbali wa kike kwa wa kiume wakiwa wamesimama nje ya duka la "NDUMBUINI" liuzalo maziwa ya ng'ombe kwa ajili ya matumizi ya binadamu, kimiminika hichi hutupatia virutubisho mbalimbali ndani ya miili yetu.

Watu wawili walio simama pembezoni mwa mashine ya kisasa ya kieletroniki aina ya "ATM", wakiume akimuelekeza wakike namna ya utumiajia wa chombo hicho hasa kitumikacho kuhifadhi na kutoa mazima kimiminika hicho ni muhimu kwa Afya zetu.

Duka lililowazi liitwalo Maziwa ya ajabu hutumika kuuzia kimiminika hicho ambacho huhitajika kwa watu mbalimbali hasa watoto na watu wazima, pia hutupatia virutubisho aina ya protini hukuza na kujenga miili yetu.

Duka kubwa la maziwa ambalo huuza kimiminika hicho kwa watumiaji waliosimama pembezoni, wakisubiri huduma hiyo ambayo inatolewa katika eneo hilo.

Mashine kubwa ya kisasa ya kielektroniki itumikayo kuhifadhi na kuuza maziwa ya ng'ombe kutoka duka la jamaa hutumika kutoa huduma kwa wahitaji mbalimbali, kimiminika hichi hutupatia virutubisho mwilini.

Duka dogo lenye milango iliyoachwa wazi na tangazo kubwa likiashiria maziwa kuuzwa na kupatikana eneo hilo, na bidhaa zingine zitokanazo na kimiminika hicho; kwa matumizi ya binadamu.

Mwanaume mmoja aliyesimama pembezoni mwa mashini ya kisasa ya kielekroniki inayotumika kutoa maziwa, akisubiri bidhaa hiyo juu ya chombo alichokiweka baada ya kufanya malipo.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki iitwayo "ATM", inayotumika kuhifadhi na uuzaji wa maziwa. Ina sehemu mbili: ya kuweka kiasi cha pesa, nyingine kwa ajili ya kutoa kimiminika hicho. Husaidia kwa matumizi mbalimbali kwa afya zetu.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe akipima maziwa kwa kutumia jagi, tayari kuuzwa kwa wateja wanaosubiri bidhaa hiyo nje ya duka.

Mwanaume aliyesimama amevalia shati la rangi nyeupe, akinunua maziwa kutoka kwenye mashine za kisasa za kieletroniki, zitoazo na kuhifadhi kimiminika hicho.

Fundi aliyesimama pembezoni mwa mashine ya kielectroniki itumikayo kuuza maziwa yenye sehemu kuu mbili, moja kwa ajili ya kuweka pesa, mbili kuweka kiasi cha bidhaa unachohitaji.

Mteja aliyesimama pembezoni mwa mashine ya kisasa ya kieletroniki, tayari kuweka pesa ili kupata kiasi cha maziwa anayohitaji kwa matumizi yake, husaidia kuleta virutubisho mwilini.

Duka mkubwa la maziwa yenye sehemu mbili; iliyozungushiwa uzio mfupi, iliyotengenezwa kwa chuma liitwalo "Tamu Maziwa" tayari kuuza kimiminika hicho kwa watumiaji.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa rejareja, ni muhimu kwa afya zetu, kwa sababu hutupatia virutubisho aina ya protini.

Mashine nne za kieletronia, tayari kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa kwa wahitaji endapo wataweka fedha ili kupata maziwa hayo. Maziwa huongeza protini mwilini na hivyo yana umuhimu mkubwa katika mwili wa binadamu.

Duka dogo, lenye jina la kigeni "bidhaa za maziwa", likiwa na watu wawili waliosimama, mmoja amesimama ndani na wa pili amesimama nje. Mashine ya kielektroniki ya kutoa maziwa kwa wanaohitaji au wateja.

Vijana watatu walioketi kwenye viti vyeupe mezani kukiwa na majagi mawili yenye maziwa, wameshikilia vikombe wakinywa kimiminika hicho kwa ajili ya kupata virutubisho mbalimbali.

Mashine ya kielektroniki aina ya "ATM" itumikayo kuuzia maziwa, ikiwa na pande kuu mbili sehemu ya kuweka pesa na nyingine kwa ajili ya kutoa kimiminika hicho itokanayo na kampuni iitwayo "Tasmat".

Duka, dogo. Mundo wakabati, ilo gawanya katika visanduku mbali mbali, limebeba biza tofauti tofauti, zitokanazo na maziwa, pia tayari kwa ajili ya waitaji. Mazioa ni mwimu sana katika mwili wa mwanadamu.

Mashine mbili mbovu za kielektroniki, zitumikazo kuuza maziwa zikiwa zimeharibika ndani ya duka tayari kwa matengenezo ili kurudi kufanya kazi kama mwanzo.

Mashine ya kisasa ya kieletroniki aina ya "ATM" itumikayo kuuza maziwa iliyogawanyika katika sehemu kuu mbili; sehemu ya kupata kiasi cha kimiminika hicho na sehemu ya kuweka malipo.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki iliyowekwa sehemu; tayari kuuza maziwa, iliyo na sehemu kuu mbili; moja kwa ajili ya kuweka pesa na mbili kukinga kiasi cha bidhaa unayotaka baada ya malipo.

Mashine ya kielektroniki itumikayo kuuza maziwa, ina sehemu kuu mbili sehemu ya kudumbukiza hela na sehemu ya kupata bidhaa, kimiminika hicho kina umuhimu mkubwa kwa afya zetu na miili yetu pale tunapotumia.

Mashine ya kielektroniki aina ya "ATM", itumikayo kuuza maziwa ina sehemu kuu mbili, moja kwa ajili ya kuweka pesa na nyingine kwa ajili ya kutoa idadi ya maziwa iliyo lipiwa.

Duka la kisasa la kuvutia linatumika kuuza samani mbalimbali za majumbani hasa vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na magodoro, vitambaa vizuri vya kuvutia na mito iliyowekwa juu baada ya kutandikwa ili kuvutia wateja.

Duka kubwa la kisasa, litumikalo kuuza samani mbalimbali kama makochi yaliyotengenezwa kwa vitambaa vigumu vya kuvutia, meza za mbao na kabati kwa ajili ya kuwekea nguo, tayari kwa mauzo kwaajili ya watumiaji.

Duka kubwa la kisasa la samani lenye vioo upande wa mbele liitwalo "Ashley samani za nyumbani", wakiuza makochi yenye rangi nzuri na vitambaa vitokanavyo kwa kutengeneza vikiwa ni vya kuvutia hasa kuuza kwa bei iliyo bora.

Samani mnalimbali kama makochi, milango na vifaa vingine tayari kwa ajili ya kuuzwa, vilivyotengezwa kwa ngozi na mbao na rangi ya kuvutia.

Mafundi seremala wa kiume wawili waliovalia mavazi meusi, wakitengeneza vitu mbalimbali vya samani, kwa kutumia mbao asilia, tayari kwa matumizi ya nyumbani.

Duka kubwa la samani lililojaa makochi yaliyotengenezwa kwa vitambaa na mbao vyenye rangi tofauti, masponji kwa ajili ya kukalia, meza na vitu vingine vitumikavyo majumbani tayari kwa mauzo.

Meza kubwa ya kisasa yenye umbo la duara iliyotengenezwa kwa maumbo na mapambo mbalimbali, tayari kwa matumizi ya binadamu kama kulia chakula na vinginevyo.

Samani mbalimbali, zilizopo ndani ya duka kubwa tayari kwa mauzo, makochi yenye rangi ya kahawia yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na vitambaa vigumu, masponji kwa ajili ya kukalia. Wateja wakizunguka ndani ili kuchagua.

Mafundi ndio seremala, wawili, waliovaalia mavazi ya bluu. Mmoja akikata mbao kwa kutumia msumemo, na mwingine akiranda mbao tayari, kutengeneza samani zitumikaza majumbani.

Chumba cha hifadhi ya samani chenye vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma ya rangi nyeusi na mbao asilia, tayari kwa ajili ya mauzo.

Watu watatu wamesimama sehemu ya mapokezi katika hoteli moja kubwa na ya kuvutia yenye picha ya ndege mzuri tayari kulipia pesa na kupata huduma ya vyumba na chakula.

Sehemu nzuri ya kuvutia, yenye viti vilivyopangwa kwa safu na vitambaa vizuri vya kuvutia. Meza zenye vyombo vya aina mbalimbali kama glasi, vikombe na sahani tayari kwaajili ya kulia chakula ndani ya hoteli kubwa ya kisasa.

Sehemu nzuri ya hotelini, kwa ajili ya kulia chakula na kunywea vinywaji, mama alieshikilia mkoba na watoto wawili, tayari kukaa na kutumia bidhaa hizo.

Watu wa rika tofauti walioketi katika viti vizuri vya kupendeza, mezani kukiwa na vyakula mbalimbali kama huduma itolewayo ndani ya hoteli kubwa.

Eneo la kupendeza lililopo hotelini, kuta za bluu makochi ya kisasa yenye rangi ya maziwa, mito ya kushikilia, meza nzuri yenye vitabu kwa ujumla utumika kupumzikia na kusoma majarida mbalimbali kwa wageni wa hoteli.

Mfanyabiashara wa kike aliopo sokoni amepanga bidhaa mbalimbali aina ya matunda juu ya meza kama nyanya, tango, vitunguu swaumu vitunguu vingine hoho karoti na ndizi zilizoning'inizwa kwenye kamba tayari kuuzwa.

Mfanyabiashara wa kike aliyesimama katikati ya magunia makubwa ya karoti zilizowekwa ndani zingine zikiwa juu ya meza, mikungu ya ndizi tayari kuuzwa kwa wateja wanaohitaji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Soko kubwa lenye wafanyabiashara wa rika mbalimbali tayari kuuza matunda aina ya nyanya, vitunguu, matikiti, viazi mbatata na bidhaa zingine kwa ajili ya wanunuzi kwa matumizi ya nyumbani.

Wanawake wawili wamesimama kwenye soko la matunda mmoja akichagua machungwa yaliyojuu ya meza ya chuma, mwengine ameshikilia chupa yenye maji akinyunyuzia katika tufaa ili kuepusha yasiharibike kwa juu.

Mwanamke aliyevalia koti la kijani mpauko amesimama pembezoni mwa meza mbalimbali zilizobeba aina tofautitofauti ya matunda ambayo ni; machungwa, tufaa, ndizi, matikiti na mingineyo. Haya ni muhimu kwa afya zetu.

Wamama watatu walioketi nyuma ya meza zilizobeba visado na matenga ya nyanya, baba mmoja akichagua bidhaa hizo kwa ajili ya kupeleka nyumbani kwa matumizi mbalimbali.

Duka au kibanda kidogo cha wakala wa KCB Benki na Mpesa, ambapo hutumika kutoa ela kwa watumiaji wa mtandao mbalimbali, au wasiotaka kwenda kutolea pesa zao benki.

Nyumba iliyojengwa kwa matofali, yenye madirisha ya vioo, bango kubwa, lenye rangi nyekundu na nyeupe, maandishi meupe na meusi, kuashiria kwamba jengo hilo li tayari kwa ajili ya kuuzwa, kwa wateja watakaohitaji, namba za simu zinapatikana.

Eneo lenye nyumba kubwa za ghorofa, majani nje zilizojengwa kwaajili ya kupangisha wanaotumia kwa muda na kulipa kodi, mapaa ya kuvutia yenye rangi nyekundu, kuta za rangi nyeupe na madirisha makubwa.

Jengo kubwa aina ya ghorofa yenye kuta rangi nyeupe paa la kahawia maua mazuri kuzunguka eneo hilo, tayari kwa ajili ya kupangishwa kwa wanaohitaji na kulipa kodi.

Duka kubwa la nguo zilizoning’inizwa kwenye henga na mashati yaliyokunjwa na kupangwa vizuri juu ya meza. Ambapo huuzwa kwa punguzo la asilimia hamsini na tano, mteja anaponunua.

Duka kubwa la nguo zilizopangiliwa katika mistari na aina tofauti, zingine zikiwa zimening'inizwa katika henga kwa ajili ya mauzo. Taa zimulikao mwanga mkali ili kutoa mwanga wa kutosha ndani eneo hilo, chumba maalumu cha kubadilishia na kujaribu mavazi hayo.

Duka kubwa lenye makoti ya suti yaliyoning'inizwa katika henga kwa mpangilio wa safu zilizonyooka, tayari kwa mauzo hakika hutumika kujisitiri hasa maofisini na sehemu maalum japo huvaliwa na kila mtu.

Duka kubwa la nguo, zilizopangwa juu ya henga na zingine zilizowekwa kwenye makabati. Wateja wengi wakichagua aina tofauti za mavazi na wahudumu wakiwasikiliza na kuwahudumia ipasavyo.

Duka kubwa la kuvutia lenye milango na kuta upande wa mbele, zilizotengenezwa kwa vioo liitwalo "Thamani ya pamba". Linauza nguo aina mbalimbali kwaajili ya watumiaji.

Duka kubwa la kuvutia lenye kuta za vioo upande wa mbele na milango, likiwa na mavazi aina mbalimbali yaliyoningínizwa katika henga tayari kwa mauzo, watu wengi hutumia nguo kwa kujistili na kupendeza.

Duka kubwa lenye midoli mitatu mirefu itumikayo kutangaza mavazi ya kiume, nguo zingine zimening'inizwa katika henga tayari kwa mauzo kwa wateja mbalimbali wanaohitaji.

Duka kubwa la mavazi lililokunjwa na kuwekwa kwenye makabati, mashari yaliyo ning'inizwa na kuuzwa kwa bei ya punguzo kwa silimia arobaini kwa mteja atakaye fanya manunuzi.

Duka la mavazi likuwa na masweta yaliyoninginizwa kwa enga mbalimbali, mashati yaliyo kunjwa vizuri juu ya meza wakiuza kwa punguzo la asilimia arobaini mavazi ni muhimu sana kwa miili yetu.

Duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali kwa rejareja, wateja huchagua bidhaa na kujihudumia wenyewe, kompyuta iliyowekwa juu ya meza hutumika kwa ajili ya malipo yanayofanywa na wahudumu pia wateja mbalimbali.

Duka kubwa liitwalo "LOBLISI", lenye kuta za vioo upande wa mbele, taa zitaozo mwanga wa kutosha kwa ajili ya wateja wanaohitaji bidhaa mbalimbali zipatikanazo humo.

Duka kubwa linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali kwa rejareja, mifuko iliyobeba aina tofauti za nafaka tayari kwa kuuzwa.